Nzige wengi ambao wanaonekana wamevamia shamba kunaye mwanamume aliyeko pale ambaye amevalia nguo ya samawi anaonekana anakimbia huku ameinua mikono akiwafukuza wale nzige kutoka kwenye shamba.

Watu wazima ambao wamesimama pamoja na watoto, wako sehemu inayodhihirisha kuwa ni sehemu ya jangwa au yenye ukame. Kunayo mitungi ya rangi ya manjano na pia kunayo matoroli ya kubeba maji.

Chumba cha kujisaidia, chumba hicho kimejengwa kwa mawe na milango yake ni miwili na yote ni ya samawati. Upande wa mbele kunalo tangi ambalo linaonekana ni la maji kwa ajili ya kunawa. Sehemu hii inaonekana huenda ni nje ya hospitali au zahanati.

Mazingira yanayoosha ni hospitalini. Kuna watu waliovalia sare tofauti. Baadhi yao wamevalia mavazi mekundu yenye nembo kwenye mgongo ya shirika la msalaba mwekundu.

Wanawake wawili, mmoja ni mhudumu wa afya na mwingine ni mama ambaye amevalia mavazi yanayoashiria yeye ni kutoka eneo la umasaini. Mazingira yanaonyesha sehemu kavu au jua linawaka sana.

Wanaume watatu, wawili wamevalia sare kuonyesha kuwa hawa ni wahudumu wa afya na mwingine ni mzee aliyeketi huku amevalia kilemba. Mmmoja wa wale wahudumu ameshika kifaa cha kupima joto.

Watu walioko kwenye zahanati. Kunaye mama ambaye ni mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya manjano na mama ambaye ni mzazi ameketi chini huku amemshika mtoto wake. Mhudumu huyo anampa mtoto chanjo.

Mwanaume aliyeketi, ambaye haonekani uso vizuri. Mwanaume huyo amevalia mavazi meusi na upande kunazo chupa tofauti tofauti zinazoashiria kuwa ni chupa za kutibu au ni chupa za matibabu ya kiasili. Kunacho kitambaa kilichotandazwa pia.

Sehemu iliyo jaa maji mengi. Maji hayo yanaonekana kutokana na mafuriko. Pia kunazo nyumba ambazo ziko pale, baadhi au baadhi ziko na mabati mapya na zingine mabati yaliyozeeka.

Sehemu inayoonekana kuwa zahanati kunao watu walioko pale na wengi ni wahudhumu wa afya ambao wamevalia sare za rangi ya manjano kunaye mama aliyeketi chini na amevalia nguo nyekundu vile vile kuna mtoto. Mtoto huyo anaonekana kupewa chanjo.

Hospitalini katika chumba cha wagonjwa ,chumba hicho kinaonekana ni chumba maalumu cha kuwafanyisha wagonjwa mazoezi, kunaye mhudumu wa afya aliyevalia kabuti nyeupe na anaonekana kumnyoosha mgonjwa mguu ,mgonjwa huyo ni mwanamme ambaye amelazwa chini.

Hospitalini katika chumba cha kuwatathmini wagonjwa. Kunaye mgonjwa wa kike aliyelala chini. Amepanua mdomo, na muhudumu wa afya anaonekana kutumia kifaa maalum kumfanyia utathimini katika mdomo au meno yake.

Maji ambayo yamejaa barabarani. Maji hayo yametokana na njia kubwa iliyonyesha. Kunao wanaume wawili, mmoja anaendesha pikipiki na mmoja yuko nyuma anamsaidia kusukuma ili pikipiki ipite kwenye barabara hiyo ya maji.

Mkono ambao unakisiwa kuwa ni wa daktari. Anaonekana kuandaa chanjo, na upande wa kando kuna vijichupa vya dawa na mbele kijiboksi kidogo cha dawa. Kiboksi hicho kimeandikwa missiles, mums, and rubella virus vaccine live .

Hospitalini katika chumba maulum cha kuwafanyia wagonjwa vipimo. Kunao watu wawili, mhudumu wa afya na mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuchunguzwa macho yake huku mhudumu akiangalia kwa makini kupitia mashine.

Kambi ya wakimbizi. Kambi hiyo ina vijengo vidogo vidogo na limefunikwa kwa hema. Sehemu kando kuna tangi ambalo limo sehemu ya juu na kuna uwezekano ni tangi la maji.

Chupa kadhaa za dawa zingine zimefunikwa kwa vifuniko vya rangi ya manjano na zingine rangi ya samawati. Kunayo chupa mbele iliyo na maandishi measles na upande wa kando kunazo sindano na sindano hizo ni mbili.

Mhudumu wa afya aliyevalia magwanda meupe anaonekana kumpa mwanamke chanjo, mwanamke huyo ameketi chini, na sehemu kando kuna boksi la samawati ambalo linakisiwa kuwa ni la kubeba dawa.

Watu wawili, moja ni mwanaume aliyevalia kabuti nyeupe na mwingine ni mwanamke, wawili hawa wanaonekana wapo hospitalini mwanaume huyo anaonekana kutumia mashine spesieli kumfanyia mgonjwa huyo ujungizi fulani.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa uchunguzi au vipimo, kunaye mwanamke ambaye ni daktari na anatumia mashine speshieli kumfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho. Kwenye ukuta kunayo mabango yenye picha.

Nzige wengi ambao wamevamia shamba, kunaye mwanaume ambaye amekaribia pale ameinua mkono ulioshikilia fimbo na anaonekana anawafukuza wale nzige watoke shambani.

Afisa wa afya aliyevalia magwanda meupe, barakoa ya uso na glovu za kijani kibichi anaonekana ameshika mrija wa dawa na kuna uwezekano anafukiza sehemu ili ugonjwa usisambae.

Chupa iliyofungwa karatasi nyeupe na upande wa juu imefunikwa kifuniko cha rangi ya fedha. Chupa hiyo imeandikwa MMR Vaccine. Inaonyesha kuna dawa ndani ya chupa hiyo inayotibu Measles, Mumps na Rubella.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa uchunguzi, kunaye daktari ambaye ni mwanamume amevalia saa mkononi na hata miwani, anaonekana kumkagua mgonjwa ambaye ameketi sehemu juu katika chumba hicho.

Mikono ya mhudumu wa afya aliyevalia glovu ikiwa imeshika mikono ya mtoto mdogo, mikono ya mtoto huyo inaonekana kuwa na funza mhudumu huyo anathamini mikono ya mtoto huyo.

Hospitalini katika chumba cha kufanya upasuaji. Kunao maafisa watatu wa hospitalini pale, wamevalia magwanda rasmi ya kazi na wote pia wamevalia barakoa za uso. Wanaonekana kuendeleza oparesheni.

Afisa wa afya aliyavalia gwanda nyeupe, miwani na barakoa ya uso, anaonekana amekishikilia kijichupa kidogo cha dawa, na huenda anaandaa chanjo ili awape watu ama watoto.

Hospitalini katika chumba maalum cha dawa. Kunaye mhudumu wa afya aliye valia barako, miwani na kabuti nyeupe. Pia anaonekana ameshika dawa mkononi na dawa hiyo iko kwenye chupa ya plastiki.

Hospitalini katika chumba cha kuwapea wagonjwa chanjo. Kunaye mwanaume aliyevalia nguo ya kijani ameketi chini kwa utulivu, huku mhudumu wa afya anaonekana akimpa mwanaume huyo chanjo.

Kifuko cha dawa, kifuko hicho kimesheheni dawa ambazo ni za rangi ya kijani. Juu yake kimeandikwa IBUPROFEN. Kuna uwezekano hapa ni hospitalini na dawa zinaandaliwa kwa ajili ya kumpa mgonjwa.

Hospitalini katika chumba cha kuwaweka watoto wachanga, kunaye nesi au muhudumu wa afya ambaye anamkagua mtoto aliyewekwa kwenye kioto cha watoto. Muhudumu huyo amevalia mavazi meusi.

Mkono unaokisiwa kuwa ni wa daktari. Mkono huo umevalishwa glovu, na umeshikilia dawa, huku sindano iko ndani yake. Kuna uwezekano ni daktari ambaye anataka kumtibu mgonjwa.

Mwanamke ambaye amesimama. Kando yake kuna mitungi ya maji ambayo imepangwa na ni ya rangi ya manjano, kijani na hata nyeupe. Mazingira yanaonyesha sehemu ilio na ukame sana. Upande wa mbele kunao watoto.

Chupa ndogo iliyofungwa na karatasi nyeupe na kufunikwa upande wa juu na kifuniko cha rangi nyekundu, chupa hiyo imeandikwa MMR VACCINE, basi inaashiria ilikua imebeba dawa ya kutibu missiles, mams na rubella.

Mhudumu wa afya , aliyevalia mavazi meupe, amesimama . Anaonekana akizungumza na kina mama walioketi chini na kulingana na mavazi waliyo vaa wanaonekana ni wamama kutoka jamii ya umasaini.

Ndani kwa magari la kuwabeba wagonjwa, maarufu kama ambulensi. Na nyuma mmesheheni rangi ya machungwa, na vile vile kunazo taa upande wa juu. Kunayo mashine maalum ya kuwasaidia wagonjwa, na hata kitanda cha kuwekelea wagonjwa.

Wanaume wawili ambao wamesimama, moja amevalia suti na mwingine amevalia magwanda ya hospitali, wanaume hao wote wamevalia barakoa ya uso. Aliyevalia kama afisa wa hospitali anaonekana kupeana maelekezo au mashauri fulani.

Chupa ya dawa ambayo ina kifuniko cha manjano. Chupa hiyo imefunikwa karatasi lililo na maandishi kadhaa. Juu limeandikwa Nature Made Iron na pia kichupa hicho au chupa hiyo ina vipimo vya dawa ambavyo ni miligramu kumi na nane.

Mwanaume aliyevalia barakoa ya uso na glovu nyekundu kwenye mikono. Mgongoni amejifunga mtungi ambao unaonekana kuwa ni wa dawa. Yuko shambani na anafukiza dawa katika mahindi yake.

Mhudumu wa afya wa kiume ambaye amevalia nguo ya kazi ya rangi ya samawati pia amejifunga kijisanduku cha dawa. Mhudumu huyo amevalia barakoa na anaonekana anampa mzee chanjo. Mzee huyo ameketi chini.

Watu wawili, mmoja ni mwanaume aliyevalia barakoa ameketi chini, na mwingine ni mama ambaye ni nesi au mhudumu wa afya. Mama huyo anaonekana anamdunga mwanaume huyo sindano. Mwanaume huyo pia amevalia shanga shingoni.

Sehemu ambayo ni ya ukame na imesheheni mawe mengi na miti kwa umbali. Upande wa juu anga ni kavu na kunayo mawingu meupe kwa umbali.

Mhuduma au mfanyikazi kwenye hospitali. Ni wa kiume na amevalia nguo ya kazi ya rangi nyeupe. Anaonekana kuzipanga dawa, na dawa hizo anazipanga kwenye rafu katika hospitali.

Chumba cha oparesheni katika hospitali, kunao wahudumu wa afya wawili, mmoja ni wa kike na mwengine ni wa kiume. Wawili hao wote wamevalia miwani na barakoa, na wanaonekana wanaendeleza shughuli ya upasuaji au oparesheni kwa mgonjwa.

Boksi za dawa ya aina ya azithromycin, dawa hiyo inaonekana kuwa ni ya vidonge au tembe, pia kunayo sehemu kando ya dawa zilizotolewa ndani ya boksi hizo.

Maji yaliyo furika. Yanaonekana yamefurika kutokana na mvua kubwa iliyonyesha, na maji hayo pia yamefunika barabara. Kunao watu wanaohangaika kusukuma magari yao, na mmoja wao ni mwanaume aliyebalia kofia ya usalama.

Bango la daktari wa asilia au kienyeji, bango hilo lina maandishi yanayosoma doctor Chikongo kumvuta mpenzi biashara nyota na kadhalika, pia upande wa chini kuna nambari ya mawasiliano.

Hospitalini, katika chumba cha kuwafanyisha wagonjwa mazoezi. Kunaye nesi au mhudumu wa afya ambaye amevalia kabuti nyeupe na anaonekana anashikilia mwanaume, ambaye huenda ni mgonjwa anayefanyishwa mazoezi ya mwili.

Chupa kubwa ya dawa iliyofunikwa na kifuniko cha rangi nyekundu. Upande wa juu chupa hiyo imeandikwa Iron Plus. Kwa upande wa chini kuna sehemu ya samawati iliyoandikwa kwa maandishi meupe optimal blood building formula .

Kifurushi cha sabuni kutoka kwa kampuni ya Tiba Herb Research, katika kifungo hicho au vifungo hivyo kumeandikwa Powerful Soap , kunawezekana ni sabuni ambayo imeundwa na dawa ya kiasilia ambayo inatibu.

Hospitalini katika chumba cha kuwalaza wagonjwa mahututi, kunayo mitambo ya kisasa, kunaio wahudumu wa afya wawili na kunaye mgonjwa wa kike aliyelazwa chini. Mgonjwa huyo anaonekana anashughulikiwa na yuko katika hali mahututi.

Ndani ya hospitali kwenye chumba cha watoto au wamama waliojifungua, kunaye nesi aliyevalia nguo za samawati ameshikilia mtoto kwa makini huku amevalia glovu nyeupe mikononi.

Hospitalini katika chumba cha kuwang'oa wagonjwa meno. Kunaye mwanaume mgonjwa aliyelazwa chini na mhudumu wa afya aliyevalia kabuti nyeupe anaonekana kumng'oa meno. Pia kunayo mashini maalum iliyo na kiwambo au screen .

Furusi la chupa ambazo zinaonekanana kuwa ni chupa za dawa. Chupa hizo ni za rangi tofauti ikiwemo kijani na hata samwati. Kunayo moja wapo ya chupa iliyoandikwa Deja.

Bango ambalo lina maelezo yanayohusu dawa. Katika bango hilo kunazo picha nne za watu ambao wameshikilia kichwa na pia kuna maelezo yanayosoma hivi, dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa.

Chupa ya dawa, yenye rangi nyeupe. Chupa hiyo kwa maandishi ya samawati, juu yake imeandikwa Pholic acid and Iron . Kulingana na maelezo yaliyoko juu, ni dawa ya kuongeza nguvu.

Msichana kijana mwenye tabasamu. Amevalia skafu nyekundu kichwani na sare ya shule. Anashikilia pedi ya kitambaa mkononi mwake. Huu ukiwa ni mfano wa pedi za matumizi ya kibinafsi.

Hospitalini katika sehemu ya kuwafanyia wagonjwa mapokezi, kunaye mama ambaye amevalia sare nyeupe na ni mhudumu wa afya. Pia kunaye mgonjwa aliyetembelea pale na anaonekana kupokea mashauri au mawaidha fulani kutoka kwa huyo mhudumu.

Hospitalini katika chumba cha kina mama kujifungua, kunao wahuduma wa afya au manesi ambao wamejifunga barakoa za uso. Kunaye mama mjamzito aliyesimama na anaonekana kupewa mashauri au maelekezo fulani na mhudumu wa afya.

Chupa nyingi za dawa ambazo zimewekwa juu ya meza, mazingira haya yanaashiria hapa ni hospitalini. Chupa hizo ni za rangi tofauti zikiwemo nyeupe na hata manjano, pia upande kando kuna vidonge vya dawa.

Tangi kubwa lenye rangi ya fedha ambalo limefungwa upande wa juu. Tangi hilo linaonekana linafanyiwa marekebisho na watu ambao wamevalia sare au nguo za kiusalama.

Kina mama wawili walioketi chini. Mmoja amevalia sare zinazoashiria yeye ni daktari au mhudumu wa afya na mwingine ni mgonjwa. Hivyo kuna uwezekano huyu mhuduma wa afya anampa ushauri au mawaidha yule mama aliyekuja pale.

Mikono ya mwanadamu, mkono wa kulia umeshikilia dawa huku unamimina vidonge vya dawa kwenye kiganja cha mkono wa kushoto, kunawezekana huyu ni mgonjwa ambaye amepewa na anataka kumeza.

Chupa mbalimbali za glasi ambazo zimewekwa dawa, kuna uwezekano ni dawa za asilia ama za kienyeji. Mbele yake kunalo bango lililoandikwa DR NDUBA. Pia bango hilo linaashiria mangonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa.

Sehemu spesheli kwenye hospitali ya kutengeneza barakoa. Kunao wahudumu au wafanyakazi wawili wanaotumia mashine spesheli kutengeneza hizo barakoa. Wawili hawa vilevile pia wamejifunga barakoa

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa mazoezi. Kunaye mwanaume ambaye aliyeinama huku amesikiliza mtoto miguu na mwanamke aliye upande wa mbele ambaye anaonekana kumpokea huyo mtoto. Kuna uwezekana mtoto huyu anafanyiwa mazoezi ya kutembea.

Chupa ya dawa iliyoinamishwa au kulazwa juu ya meza. Chupa hiyo imebeba vidonge vya rangi nyekundu ambavyo ni dawa. Kando yake kunacho kifuniko ambacho juu yake kumewekwa kidonge kimoja cha dawa.

Hospitalini katika vhumba cha kujifungua. Kunao nesi wawili na mama aliyeketi lakini haonekani vizuri. Manesi hao wamewashikilia watoto wachanga wawili na kuna uwezekano ni mama huyo aliyejigungua mapacha.

Hospitalini katika sehemu au chumba cha kuwafanyia wagonjwa vipimo. Kunaye mwanaume aliyevalia sare rasmi za kumuhudumu afya. Amejifunga kifaa maalumu kichwani. Amevalia barakoa na ameshika mashine maalumu ya kufanya uchunguzi.

kifurushi cha chanjo kinachoitwa MMR2 inayotolewa na kampuni ya MSD chanjo hii ni ya kuzuia magonjwa ya surua au measles , matumbwitumbwi au mumps na rubella

Sehemu iliyojaa ukame. Kunao mzoga wa ng'ombe ambaye ameaga, na pia kunao watu wawili. Sehemu hiyo imejaa mawe na pia jua linaonekana kuwa limewaka.

Mikebe ya plastiki ambayo ina vifuniko vya samawati, manjano na hata nyekundu. Mikebee hio inaonekana kuwa na dawa ndani na pia kando yake kunayo mizizi. Vyote hivo vinaonekana kuwa ni dawa za kiasilia.

Wanawake wawili, mmoja ni mhudumu wa afya aliyevalia sare nyeupe na mwingine ni mama aliyeketi chini. Wawili hao wakokatika chumba cha hospitali. Mwanamke huyo anatabasamu huku amemshika mtoto huyo mkononi.

Sehemu ya nje ya hospitali au zahanati kunaye afisa wa afya aliyevalia miwani na barakoa ya uso, kwa makini anaonekana kuandaa dawa au chanjo ambayo anataka kumpa mgonjwa.

Chupa ya dawa yenye kifuniko cha rangi ya kijani. Chupa hiyo ina maandishi juu yake na kuna sehemu iliyoandikwa kwa kijani short term therapy for vitamin D deficiencies .

Fungu la dawa za kienyeji au asilia. Dawa hizo zimewekwa kwenye chupa, na kunayo ambayo ni aina ya unga. Imewekwa kwenye mikebe ya rangi nyeupe, na sehemu kando kunaye mtu ambaye anaonekana kuwa ni daktari wa kienyeji.

Mkono ya mwanamke iliyoshika chupa; chupa hiyo ina kifuniko cha rangi ya kijani. Chupa hiyo inakisiwa kuwa na dawa; pande wa juu imeandikwa COVID Cure, pia ina picha ya mmea.

Sehemu inayoonekana kuwa ni zahanati. Kunao wanawake wawili, mmoja ni mhudumu afya na mmoja ni mama aliyemshikilia mtoto. Mhudumu huyo wa afya anaonekana kumpa mama maelekezi, au maelezo fulani.

Mizizi iliyopangwa kwa utaratibu katika rafu. Mizizi hiyo inaonekana ni dawa ya asilia. Upande wa kando pia kunazo chupa ambazo zimewekwa dawa hiyo ya asilia. Kunalo bango pia lililoandikwa au kuchorwa aina ya magonjwa ambayo yanaweza yakatibiwa.

Chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi ya fedha . Chupa hiyo imeandikwa Polio Vaccine Injection Only. Mazingira yanaashiria hapa ni hospitalini na upande wa kando wa chupa hiyo kunayo sindano.

Chupa ambayo imewekwa sehemu juu, chupa hiyo ni ya rangi nyeupe ,chupa hiyo imeandikwa kwa maandishi meusi yanayosoma hivi ,Ibrufen, upande wa nyuma kuna chupa ambazo hazionekani vizuri.

Mazingira yanayoonyesha ni chumba katika hospitali. kunao watu wengi walioko pale, baadhi ni wahudumu wa afya na wengine ni wagonjwa. Kunaye mama aliyeketi na anaonekana kupewa chanjo katika mkono wake wa kushoto.

Barabara iliyojaa maji. Maji hayo yanatokana na mvua iliyonyesha, na upande wa mbele kuna gari la ambulensi au gari la kuwabeba wagonjwa. Pia kuna mwanaume anayeskuma kijigari chake cha kazi.

Dawa ambazo ni aina ya tembe au vidonge yenye rangi ya manjano, pia kando yake kunacho kiboksi cha dawa hizo, na juu yake kimeandikwa azinthromisis tablet.

Sehemu inayokisiwa kuwa zahanati. Kunao wanawake wawili. Mmoja ni mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na mwingine ni mgonjwa aliyeketi. Mgonjwa anaonekana kupewa chanjo na upande wa mbele kuna viti vya rangi ya manjano.

Chumba katika hospitali. Kunaye mwanamke ambaye ni nesi aliyevalia sare zake rasmi za rangi ya samawati. Pia amevalia barakoa. Nesi huyo anaonekana kuyasafisha ama kuyafanyia mashine pale marekebisho. Pia kunayo runinga katika chumba hicho.

Chumba cha kuwalaza wagonjwa katika hospitali. Kunavyo vitanda vingi vya wagonjwa ambavyo vimetandikwa shuka nyeupe. Kunaye mtu kwa umbali ambaye anaonekana kufanya shughuli pale na pembezoni juu kunayo runinga.

Hospitalini katika chumba cha kuwashughulikia, au kuwahudumia watoto. Kunao madaktari wawili waliovalia sare rasmi za kazi. Na mmoja wao anaonekana anatumia kifaa maalum, kumfanyia mtoto uchunguzi.

Kijitupa kidogo cha dawa kinaonekana kimewekwa juu ya meza . Sehemu kando kuna sindano. Chupa hiyo imeandikwa m m r na inaonekana imebeba dawa ya kutibu measles, moms na rubella.

Maji yaliyofurika au kujaa mbele ya hospitali. Hospitali hiyo inajulikana kama Ahero county hospital . Pia upande wa kando kunayo hema ambayo huenda wagonjwa huwa wanaketi pale.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa oparesheni ama upasuaji kunao madaktari wawili wa kike na wanamuhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyo amelazwa chini amepanua mdomo na shughuli ya kumng'oa jino inaendelea.

Chupa ya dawa iliyowekwa juu ya meza, chupa hiyo ina kifuniko cha samawati na inayo dawa inayotibu Measles, Mumps na Rubella . Kando yake pia kuna sindano.

Hospitalini katika chumba cha kupeana huduma spesheli kwa wagonjwa. Kunao wahuduma wawili wa afya waliosimama pale, na mmoja wao aliyevalia miwani anamshughulikia kwa makini, mgonjwa aliyelazwa chini.

Chupa za dawa ambayo inaitwa Mtiki. Chupa hizo zimefungwa kwa karatasi ya rangi ya zambarau na vifuniko vya rangi ya kijani. Kuna uwezekano chupa hizi ni za daktari wa kiasilia.

Mwanaume aliyeketi katika chumba hospitalini. Mwanaume huyo amevalia sare nyeupe, glovu nyeupe na miwani. Sehemu aliyoketi kunaonekana kuwepo na mashine, dawa na vitabu vya rangi nyeupe.

Mvulana mdogo aliyesimama juu ya jiwe na amevalia shati ya rangi ya samawati. Mazingiora yanaonesha kuwa kunalo jengo na jengo hili limeporomoka. Upande wa chini kuna vifusi vingi vilivyotoka kwa jengo hilo.

Hospitalini katika chumba cha kuwashughulikia wagonjwa. Kunaye nesi aliyevalia sare za samawati na hata kuvalia barakoa na anaonekana anamshughulikia mgonjwa na kuna uwezekano mgonjwa huyu ana shida ya macho.

Hospitalini katika chumba cha kuwashughulikia wagonjwa wa shida ya meno. Mgonjwa ni mwanamke aliyeketi chini na anaonekana kuangaliwa na afisa aliyesimama aliyevalia barakoa, saa mkononi na glavu nyeupe.

Maji mengi yaliyojaa barabarani , maji hayo yanaonekana yametokana na mvua nyingi ambayo ilikuwa ni ya mafuriko, maji hayo pia yameyafunika au yamefunika sehemu ya magari , moja wapo ya magari yaliyofunikwa miguu ni ya rangi ya kijani.

Chupa ndogo za dawa zenye vifuniko vya rangi ya fedha. Moja wa chupa hizo zimeandikwa Yellow Fever . Pia sehemu kando kunayo barakoa na pia kunayo sindano.

Jengo ambalo limeanguka au kuporomoka kunao watu ambao wako pale wengi wao wamevalia mavazi ya kiusalama na kofia za rangi ya manjano wanaonekana kutazama au kukagua vifusi vya jengo au nyumba hiyo.

Mikono ya mtu amabayo inamimina dawa. Dawa hiyo ni aina ya vidonge na imewekwa kwenye chupa yenye kijikaratasi cha rangi ya chungwa ambacho kimeandikwa Motrine 1B.

Hospitalini, katika chumba cha kina mama kujifungua, kunao watu wawili mwanaume na mama ambaye anaonekana anatoka kujifungua. Mwanaume huyo amemshika mtoto mdogo. Kuna uwezakano mwanaume huyo aidha ni nguyu ya huyu mwanamke ama ni bwana yake.

Chumba cha maabara katika hospitali, kunaye daktari aliyevalia magwanda meupe na barakoa nyeupe. Daktari huyo anaonekana kufanya vipimo kutokana na sampuli iliyochukuliwa kwa mgonjwa. Pia kunavyo vifaa tofauti vya kufanya vipimo.

Mama ambaye amejutama, mama huyo amevalia nguo yenye waridhi na anaonekana yuku karibu na mfereji amewekelea mtungi wa manjano na anaangalia kwa tabasamu uku maji yakimiminika kwa mtungi.

Mifuko kidogo cheupe cha kuweka dawa. Dawa hiyo ni aina ya adithrow mycine. Kando yake kunazo au kunavyo vidonge vya dawa ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Mama aliyevalia mavazi meupe, kuashiria yeye ni daktari au muhudumu wa afya. Mazingira yanaonyesha hapa ni hospitalini. Mama huyo anaonekana kuchukua sampuli kutoka kwa mgonjwa, ili vipimo viweze kufanywa au kufanyika.

Mazingira haya yanaonyesha ni sehemu ya daktari wa kienyeji au wa dawa ya asilia. Kunacho chombo kinachoonekana kuwa chungu, ambayo ndani yake kunaonekana kuwa moshi unafuka. Sehemu kando pia kunacho kifaa kuilichofungwa kwa shanga.

Wanawake wawili ambao wanatabasamu. Wanawake hao wanaonekana kuwa kwenye mazingira ambayo yanaonyesha ni chumba katika hosipitali. Mmoja wao ambaye anaonekana ni mhudumu wa afya amevalia miwani.

Chupa ya dawa ambayo imefunikwa na kifuniko cha rangi nyeusi , ndani ya chupa hio kunavyo vidonge vya dawa, juu yake kunayo maandishi mbali mbali kama vile country life EASY IRON .

Mazingira yanayokisiwa kuwa ni hospitalini. Kunayo chupa yawekwa chini au ni mtungi wa dawa ulio na kifuniko chekundu. Sehemu ya juu umeandikwa epilepsy medicine.

Nje ya zahanati au hospitali. Kunao wahudumu wa afya waliovalia mavazi ya rangi ya manjano. Kunaye mzazi au mwanamke aliyeketi chini huku ameshikilia mtoto wake. Mmoja wa wale wahudumu anampea mtoto chanjo.

Akina mama wawili ,mmoja anaonekana yuko kwenye shughli zake za kawaida na mwingine amevalia mavazi yanayoashiria yeye ni mhudumu wa afya ,ameshika kipasa sauti mkononi na ni ishara kwamba anawaelezea wakaazi wa maeneo hayo maswali ya kiafya.

Mtoto mdogo aliyevalia nguo ya rangi ya manjano, mtoto huyo anaonekana kulia. Kunayo mikono iliyomshika ya watu ambao wamevalia glovu mikononi. Mmoja wao amemshika mkono na anampa chanjo.

Chupa ndogo za dawa zenye vifuniko ya rangi ya manjano. Chupa hizo zote zina maandishi yanayofanana. Kuna uwezekano hapa ni hospitalini na ni dawa ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya matumizi.

Hospitalini katika chumba cha kina mama cha kujifungulia, kunayo mashine pale na pia kunao mwangaza wa stima , kunaye mhudumu wa afya au nesi aliyevalia sare rasmi, amejiifunga kifaa cha kupima shingoni na anaonekana kumfunga mtoto.

Mikono ya mgonjwa, mgonjwa huyo ameketi chini na amejifunika au kujifunga leso nyeupe. Ameshikilia kijikaratasi kinachoonyesha rekodi yake ya kiafya na mkononi ameshikilia dawa ambayo imewekwa kwa chupa.

Akina mama wanne. Baadhi yao wanaonekana wamebeba mitungi vichwani mwao. Pia wote wanaonekana wamejifunga leso, na shingoni wamejifunga shanga.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi mseto nyeupe na samawati, chupa hiyo upande wa juu imeandikwa one single dose measles, mumps, rubella virus . Pia imeandikwa MMR.

Hospitalini katika chumba au sehemu ya kuchukua sampuli za wagonjwa. Kunaye daktari au mhudumu wa afya wa kike ambaye ameushika mkono wa mgonjwa aliyeketi chini na anaonekana kuchukua sampuli.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa oparesheni. Kunaye daktari aliyevalia mavazi meusi na glovu nyeupe na kunaye mgonjwa aliyelazwa chini. Mgonjwa huyo amepanua mdomo na anaonekana kutibiwa au kung'olewa jino.

Moto mkubwa, moto huo unaonekana kama ni kasa ambao umetokea katika nyasi zilizokaiuka. Kando yake kunao watu ambao wamevalia sare za usalama, wanaonekana kujaribu kuuzima moto huo.

Hospitalini katika chumba cha kuwang'oa wagonjwa meno. Kunao wahudumu wa afya waliovalia sare nyeupe na hata barakoa. Wamesimama karibu na meza iliyokithiri, au iliyojaa vifaa vya kufanya oparesheni.

Mazingira, ya hospitalini, au katika kliniki au zahanati, kunaye mhudumu wa afya aliyevalia barakoa, na pia mama aliyeketi chini, vilevile amevalia barakoa, mama huyo amenyosha mkono, na anaonekana kupewa chanjo, na mhudumu huyo.

Firushinla dawa za kiasilia. Dawa hizi zimepangwa na kila aina imewekwa sehemu yake. Dawa hizo zimetandikwa kwenye kijitambaa ambacho kimewekwa sakafuni. Pembeni kunayo dawa ambayo imewekwa kwa chupa ya plastiki.

Aehemu ya hospitalini ya kuwafanyia wagonjwa mazoezi, kunayo mwanaume na pia kunayo mwanamke. Mwanamke huyo anaonekana ni mhudumu wa afya, ambaye anamfanyia mwanaume huyo mazoezi. Kuna wezekano kwamba mwanaume huyo anafanyiwa mazoezi kutokana na ulemavu alionao.

Mazingira yanayoonyesha nje ya hospitali au zahanati. Kunao watoto wawili mvulana na msichana. Wanaonekana kusafisha mikono yao, katika maji yaliyowekwa katika ndoo ya rangi nyekundu.

Vitu mbalimbali zinavyohusishwa na tiba za kienyeji. Katikati kunayo chupa kubwa ya plastiki yenye kioevu cha rangi nyekundu. Pembeni, machupa hiyo kuna mashada ya matunda ya kigongo yaliyopambwa kwa shanga na kamba.

Kifurushi ambacho kinaonekana kuwa ni cha dawa kimeandikwa hivi, PRESCRIPTION ONLY MEDICINE, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, YELLO FEVER VACCINE , kuna uwezekano kwamba ni dawa ya chanjo.

Sehemu ya mmea wa mahindi, mahindi au hindi hilo lina matawi ya rangi ya kijani. Kuna hawa wadudu waliovamia mmea huo na wanaonekana kuwa ni nzige, nzige hao wameshaanza kuyakula matawi.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa operesheni kunao madaktari waliomzingira mgonjwa aliyelazwa chini na kuna uwezekano operesheni inaendelea. Sehemu ya nyuma kunao wengine waliojishika mikono ambao wanashuhudia shughuli hiyo.

Nyumba ndogo ya mtindo wa kimasai, maarufu kama Manyatta. Nyumba hiyo imezingirwa na maji mengi, ambayo yanakisiwa yametokana na mvua. Hali ya anga inaonyesha mawingu yametanda, na kuna uwezekano mvua itanyesha.

Mwanaume mwenye furaha, ambaye ameinua mkono wake juu, upande kunalo bango la samawati ambalo limeandikwa water step . Upande wa nyuma kunayo matangi ya rangi nyeusi ya maji.

Chumba kilichokithiri mwangaza. Kunao watu wawili waliowavalia mavazi ya kinga, ya rangi nyeupe. Pia wamevalia glovu za rangi ya samawati. Kunaye mmoja wao aliyeshikilia mtungi wa dawa, na anaonekana kufukiza dawa hiyo.

Mwanamke anayeonekana kuwa ni afisa wa kiafya amejifunga barakoa mikononi amevalia gloves na kiunoni amejifunga begi. Mkono wake wa kushoto ameshikilia mkoba wa dawa kuna uwezekano kuwa anendesha shughuli ya dawa ama chanjo mtaani.

Mazingira yanayoonyesha ni nje ya hospitali. Kunaye mwanaume aliyevalia sare nyeusi na barakoa ya samawati. Pia sehemu hiyo imejengwa kwa chupa zilizopakwa rangi ya kijani. Kunayo au kunao mtungi wa samawati ambao umebeba maji ya kunawa.

Mwanaume aliyeinama amevalia kofia nyekundu na imefungwa manyoya ya kuku. Mazingira yanaonyesha kwamba hapa ni mahali pa daktari wa dawa ya kiasilia na mwanaume huyo anaonekana kuandaa dawa.

Mama aliyevalia nguo ya rangi ya waridi na amemshika mtoto mdogo. Upande wa kando kunaye mwanaume ambaye anaonekana ni mhudumu wa afya. Mwanaume huyo anampea mtoto chanjo.

Chupa ndogo yenye kifuniko cheupe na karatasi nyeusi. Chupa hiyo inaonekana ina vidonge ndani ya dawa. Vidonge hivyo ni vya rangi nyekundu. Upande wa juu chupa hiyo imeandikwa vitamini d3 .

Mtu aliyevalia magwanda ya samawati na barakoa onevu ya uso amevalia pia glovu nyeupe na mkono wa kulia ameshikilia mtungi wa manjano na mkono wa kushoto ameshikilia mtungi wa samawati. Kuna uwezekano ni mhudumu wa afya ambaye amebeba dawa.

Hospitalini katika chumba cha kufanya oparesheni ama upasuaji. Kunao maafisa wa afya walioko pale ambao wamevalia magwanda au sare za samawati. Wanaonekana kumfanyia mgonjwa uchunguzi ama upasuaji.

Sehemu wazi inayoonekana kuwa ni zahanati. Kunaye mwanamume ambaye ni mhudumu wa afya aliyevalia magwanda meupe. Kando kando ni mama aliyeketi chini na anaonekana anafanyiwa uchunguzi kwenye sikio lake na huyo mhudumu wa afya.

Hospitalini katika eneo la kupeana huduma spesheli Kwa wagonjwa walio na shida ya meno, kunaye mhudumu wa afya aliyevalia barakoa nyeupe na mgonjwa ambaye ameketishwa chini, mhudumu huyo anaonekana kutumia mashine maalum kumtathmini mgonjwa.

Chupa ya dawa kutoka kampuni ya Olimp ia pharmaceuticals chupa hiyo imekithiri rangi nyeusi na hata kifuniko cha rangi nyeusi chupa hiyo pia imeandikwa juu vitamin D3.

Chupa ya plastiki ambayo ina kifuniko cheupe imefunikwa au kuzingirwa na karatasi lililoandikwa Arorwet huenda ni dawa ambayo imetoka kwenye kampuni iitwayo Harriet's Botanicals.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa upasuaji au operesheni, kunao madaktari wawili wamevalia barakoa na glovu nyeupe na kunaye mgonjwa wa kike aliyelazwa chini na anaonekana kung'olewa au kutibiwa jino.

Mhudumu wa afya aliyevalia buti nyeusi, magwanda meupe na glovu za samawati anaonekana ameshika mtungi wa dawa huku ananyunyizia katika sehemu iliyo na maua.

Sehemu inayokisiwa kuwa ni zahanati ya nje, kunao watu wanaoonekana wamepiga foleni na kunaye mgonjwa ambaye ni mzee ameketi chini na kunayo mkono wa muhudumu wa afya. Muhudumu huyo anampa mgonjwa huyo chanjo.

Upande wa nje wa zahanati au hospitali. Kunaye mhudumu wa afya aliyevalia kabuti nyeupe amechutama na anaonekana kumpea mtoto chanjo. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ambaye ameketi chini.

Mkulima ambaye yuko shambali. Shamba hili limepandwa aina mbalimbali ya mimea, sanasana inaonekana kuwa ni mboga. Amevalia mtungi wa dawa mgongoni na ameshikilia mrija huku akifukiza dawa katika mimea.

Ndani ya chumba hospitalini ambako kuna watu wawili, mmoja ni mwanamume aliyevalia barakoa na anaonekana kuwa yeye ni daktari, aliyeketi upande mwingine ni mwanamke ameketi chini na anaonekana anachunguzwa au kuangaliwa macho yake.

Afisa wa afya, mama na mtoto. Afisa huyo na mama wote wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Mama huyo pia ameshikilia mtoto na mhudumu wa afya anaonekana kumpa mtoto huyo chanjo.

Wanawake wawili, mmoja anajifunga buibui na mwingine amevalia sare ya rangi nyekundu, aliyevalia sare anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya, aliyevalia buibui anaonekana ni mgonjwa aliyekuja kupata ushauri haswa wa meno.

Mazingira yanayoonyesha mtaa wa mabada. Sehemu iyo imejawa na watu na inaonekana kwamba kunao mkasa wa moto uliotokea pale. Watu hawa wanaonekana kushughulika kwa ajili au kwa sababu ya jambo lililotokea.

Chupa yenye dawa ya kiasilia maarufu kama ngiri sugu, chupa hiyo inaonyesha kwamba kulingana na maelezo inatibu ugonjwa wa hernia , chupa hiyo pia ina kifuniko cheupe.

Sehemu inayoonekana kuwa ni zahanati. Watu wengi wameketi pale. Kunaye mwanaume aliyevalia sare nyeupe na anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya. Anaonekana kunena au kumpa mama fulani mashauri.

Hospitli, katika chumba spesheli cha watoto waliozaliwa. Chumba hicho kina wahudumu wawili wa afya au manesi ambao wanaonekana wanashughulikia watoto. Pia kuna mashine ya kisasa na ukuta wa rangi ya samawati.

Sehemu nje aidha ni karibu na zahanati au hospitali , kunaye mhuduma wa afya aliyevalia kabuti nyeupe na anaonekana kuwa ni mzee, pia kunaye mtoto msichana, mhudumu huyo anaonekana anajitayarisha kumpa msichana huyo chanjo.

Mhudumu wa afya ambaye anazungumza na watoto. Mhudumu huyu ni mwanaume na amevalia nguo ya rangi nyeupe. Mbele yake kuna watoto walioshika mabango na kuna uwezekano mhudumu huyo anawaelimisha watoto kuhusu maswala ya afya.

Hospitalini katika chumba cha kuwaweka watoto waliozaliwa kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya amevalia kifua cha kupimwa shingoni na pia yuko na miwani. Mwanamke huyo amevalia mavazi rasmi ya kikazi.

Chupa nne za dawa kuna uwezekano hapa ni hospitalini na mojawapo ya chupa hizo imefunguliwa. Kando ya chupa hivo pia kunavyo vifuniko ambavyo vimewekwa vidonge vya dawa. Baadhi ya vidonge ni vya rangi ya nyekundu na vingine nyeupe.

Katika chumba cha kufanya oparesheni hospitali . Kunaye daktari wa kiume aliyevalia barakoa na glavu mikononi. Kunaye mgonjwa aliyeketi chini na amepanua mdomo wake. Hivo basi inaonyesha ya kwamba kuna shughuli ya kumtibu au kumng'oa mgonjwa huyo jino.

Maji ya mafuriko ambayo yanaonekana yameivunja barabara, kunao pia uchafu wa miti ambao unaoonekana umesombwa na maji hayo, kunao upande mwingine watu wamesimama na pia kunao maafisa wa polisi.

Hospitalini ambako kuna watu wawili. Mmoja ni mgonjwa na mwingine ni mhudumu wa afya. Mhudumu huyo wa afya amevalia mavazi rasmi, amevalia na pia barakoa. Anaonekana kumpa mgonjwa huyo chanjo.

Dawa ambazo zimefunganishwa pamoja. Dawa hizo zinaonekana zimewekwa juu ya meza. Upande wa nyuma, kunazo dawa nyingine kwa chupa ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Mazingira ya hospitalini, na kuna mhudumu wa afya wa kike, aliyevalia barakoa. Anaonekana kumshughulikia mgonjwa ambaye ana shida ya meno. Sehemu kando kuna bango lililoandikwa, Kinga Afrika free dental.

Mama anayeonekana ni mhudumu wa afya amevalia sare iliyo na nembo ya nchi ya Kenya. Kwenye paja lake kuna simu na anaonekana kuandika na kuna uwezekano anaandika rekodi ya mtoto ambaye ameketi kando yake.

Hospitalini katika chumba cha akina mama kujifungua. Kunaye mwanamke aliyeketi chini. Anaonekana anamwangalia kwa umakini mtoto mdogo. Mtoto huyo amefungwa kwenye leso nyeupe.

Chupa ndogo nyeupe iliyofungwa kwa karatasi la kijani. Chupa hiyo imeandikwa Zephaniah Life Herbal Clinic. Hivyo basi inaashiria hii ni dawa ya asilia ambayo inatibu magonjwa mbalimbali ya mwili.

Furushi la dawa au vifaa vya matibabu, mazingira yanaonyesha au kuashiria kwamba hapa ni sehemu au pahala pa daktari wa kienyeji, vifaa hivyo vimetandikwa kwenye kitambaa cheusi ambacho kimewekwa juu ya kitambaa chekundu.

Chupa iliyo sheheni rangi ya kijani na nyeupe. Upande wa juu imeandikwa kwa maandishi meupe Nature's Bounty . Katikati kwa rangi ya kijani imeandikwa, Iron . Upande wa chini imeandikwa, Mineral supplement .

Hospitalini katika sehemu ya kuwatibu wagonjwa kunalo boksi la rangi nyeupe ambalo limeandikwa Vaccine pia kunayo mikono ambayo inaonekana ni ya daktari na daktari huyo anaonekana anampa mgonjwa chanjo.

Hospitalini kwenye chumba cha kufanya oparesheni . Kunao wahuduma wawili wa afya na mgonjwa ambaye ako pale. Mgonjwa huyo amelazwa amepanua mdomo na wale wahudumu wanamshughulikia. Kuna uwezekano kuwa mgonjwa huyo anang'olewa au anatibiwa meno.

Sehemu inayo onekana kuwa hospitalini. Kunao mkono wa mwanadamu ambao umeshika dawa na sindano. Kuna uwezekano ni afisa wa afya ambaye anaandaa chanjo, ili aweze kumpa mgonjwa.

Chumba cha kupeana matibabu. Kunawezekana kuwa ni zahanati. Kunaye mama ambaye ni mhudumu wa afya na mama ambaye ni mzazi ambaye pia ameshikilia mtoto mkononi. Sfisa wa afya anaonekana kumpa mtoto huyo chanjo.

Mwanamke aliyeketi chini. Amevalia barakoa ya samawati. Kando yake kunaye mtu aliyesimama na anaonekana kuwa ni afisa wa afya. Afisa huyo anamdunga yule mama chanjo. Mazingira yanaonyesha yakwamba sehemu hiyo ni zahanati.

Watu watano, wanawake wanne na mwanaume mmoja, mwanaume huyo, anaonekana ameinama na amevalia barakoa, wako katika mazingira ambayo yanaonyesha kuna takataka nyingi, na katika shughuli yao, wanaonekana kufagia au kuchoma zile takataka.

Sehemu inayo onekana kuwa ni maabara. Kuna picha ya msichana ambaye amevalia kabuti nyeupe. Pia amevalia miwani usoni. Anaonekana kuendeleza shughuli maalum ya uchunguzi katika maabara hayo. Nyuma yake ni wenzake ambao wanaendelea na shughuli zao.

Mkono wa mwanadamu uliovalishwa glavu ya kijani. Mkono huo umeshikilia dawa na sindano. Kuna uwezekano kwamba ni hospitalini na mkono huo ni wa mhudumu wa afya. Kwenye kijichupa cha dawa kunalo neno Virus Vaccine.

Kituo cha kupeana chanjo. Maafisa wa kupeana chanjo wamevalia nguo za manjano. Pale, kuna mama ambaye ameketi chini huku amemshikilia mtoto. Mmoja wao wa wale maafisa anampa mtoto yule chanjo.

Hospitalini katika chumba cha kufanya oparesheni. Wahudumu wawili wa afya wanaonekana wanamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyu amelazwa chini huku amepanua mdomo wake. Anaonekana kutibiwa jino au huenda pia anang'olewa jino hilo.

Hospitalini kwenye chumba cha kuwalaza watoto. Kunaye muhuduma wa afya aliye pale na kuna mtoto ambaye pia amelazwa pale. Muhudumu huyo anaonekana kutumia vifaa vya kimatibabu kumfanyia mtoto yule utathimini.

Hospitalini kwenye chumba cha kujifungua kunao mama wawili mmoja amemshikilia mtoto mkononi na ameketi kitandani. Pia kunazo picha zinazoonyesha neti.

Katika shamba, kunayo mimea ambayo inaonekana kufanya vizuri. Kunaye mwanaume aliyesimama pale na amejifunga mavazi ya kinga ya rangi ya manjano. Anaonekana kufukiza dawa katika hiyo mimea.

Wanaume wawili, mmoja amesimama na mwingine ameketi. Aliyesimama ni afisa wa afya na anaonekana kumguza yule aliyeketi chini. Labda yule aliyeketi ni mgonjwa. Maandhari yanaonyesha paa ya mabati.

Chupa za dawa na sindano vyote vimewekwa mezani, mojawapo wa chupa imeandikwa yellow fever vaccine kwa maandishi meusi. Kunayo chupa iliyo kando ambayo imewekwa tembe ndani.

Gari la mizigo ambalo limeanguka barabarani. Barabara hiyo imesheheni maji mengi na huenda ni maji yaliyotokana na mvua nyingi iliyonyesha. Pia kunalo gari upande wa mbele kabisa ambalo ni la manjano aina ya lori ambalo pia limeanguka.

Maji mengi yanayopita. Kuna uwezekano kwamba huenda maji hayo yametokana na mvua nyingi iliyonyesha. Maji hayo yanapita kando ya mtaa wa mabanda. Pia sehemu hiyo inazo nyumba za ghorofa.

Chumba cha hospitalini. Kunao daktari wa meno na mgonjwa ambaye ni mama. Mgonjwa ameketi chini huku ameinua kichwa ili ahudumiwe. Daktari ambaye amevalia kabuti nyeupe na barakoa ya uso, anamtathmini mgonjwa. Na mkononi ameshika kifaa cha kung'oa meno.

Vyombo vinavyotumika kuhifadhi dawa za asilia. Kunayo nyungu ambayo imefungwa shanga. Ndani yake vilevile kuna chupa za plastiki. Mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya daktari wa kienyeji.

Watu watatu, mmoja ameketi wawili wamesimama. Waliosimama ni maafisa wa matibabu. Mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Afisa wa kike anamfanyia uchunguzi yule aliyeketi. Afisa wa kiume anatazama kwa makini.

Wanaume watano wote wanaonekana wameivalia mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe. Na pia wamevalia glavu mkononi. Mmoja wao ameshika bomba mkononi na anaonekana kufukiza dawa katika chumba kilicho pale.

Kwenye chumba cha matibabu, kunaye afiisa wa matibabu au afisa wa afya aliyesimama pale. Amevalia kabuti nyeupe na barakoa ya uso. Mkononi amevalia glovu nyeupe. Kunayo meza na juuyake chupa mbili na pia kunazo dawa.

Ndani ya darasa kunao wanafunzi na mwalimu. Mwalimu amevalia nguo nyeupe huku amejishika hamsa kimbo. Mbele ya darasa kunaye mwanafunzi aliyevalia barakoa huku anaonekana kuwaonyesha wenzake jambo fulani.

Chupa ya rangi nyeusi imewekwa sehemu inayoonekana kuwa ni sakafu. Kuna uwezekano chupa hiyo imewekwa dawa ya asilia. Kunayo maelezo mengi ya maandishi ya rangi nyekundu. Maelezo mengine ni ya rangi ya manjano na nyeupe. Kifuniko chake ni cha rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini. Kunayo mikono miwili, mmoja ni wa daktari na mwingine ni wa mgonjwa. Mkono wa mgonjwa umewekwa vifaa vya kupima au kutathmini. Mkono huo pia umewekwa kwa kamba za kuufanya unyooke.

Hospitalini katika chumba cha kuwafanyia wagonjwa upasuaji. Madaktari watano wamesimama pale. Baadhi yao wanaonekana kuvalia glovu nyeupe mikononi. Kunayo makasi ya kufanya upasuaji kwenye meza. Madaktari hao wamevalia nguo za rangi ya samawi.

Mtaalam wa afya aliyevalia barakoa ya uso, fulana ya kazi yenye nembo ya serikali na kitambulisho cha kazi shingoni, anaonekana akichukua dawa kwenye sindano labda kwa ajili ya chanjo au matibabu. Anaonekana kufanyia shughuli hiyo ndani ya hema.

Sehemu iliyojaa maji. Maji hayo yametokana na mvua nyingi iliyo nyesha. Kunayo mtoto mvulana aliyevalia sare nyekundu yenye nambari saba mgongoni. Kunaye pia mwanamume aliye mbele yake. Wote wanaonekana kutatizika kutembea kwa maji yale.

Bango la tangazo la Masai herbal kliniki ya tiba asilia. Kunayo kauli mbiu ya kuwa pata tiba ya asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Kunazo picha za mbegu ya tikiti maji na mbegu zingine za asili. Upande wa chini kunayo nambari ya mawasiliano.

Mzee ambaye amevalia kabuti nyeupe na kilemba cheupe ,ameinama huku anakagua bidhaa zake. Baadhi ya bidhaa hizo ziko mezani na zingine kwenye mkoba. Bidhaa hizo zinaonekana kutumika katika matibabu. Katika mfuko wa kabuti lake, kunayo kalamu.

Sehemu iliyojaa maji ya mafuriko. Kunao watu wawili wa kiume na wa kike wanaonekana kutembea mle majini ili wakaende upande mwingine. kando yao ni nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa mabati. maji hayo ya mafuriko yamesomba vitu vya nyumba.

Kwa chumba cha hospitali. Mama amesimama huku anamtazama daktari akimpa mtoto chanjo. Daktari amevalia nguo ya samawi na anaonekana kuwa mwenye furaha. Mama huyo ameshika simu mkononi. Kando yao kunacho kioo kilichobandikwa kwa ukuta wa rangi nyeupe na zambarau.

Maafisa wa afia wakiwemo wa kike na wa kiume, wote wamevalia mseto wa nguo nyeupe na kijani. Baadhi yao wameshika vyombo vya elektroniki, huku wengine wakionyeshana na mwingine wa kiume anaonekana kubonyeza.

Barabara ambayo imeharibiwa na maji ya mafuriko. Kunao watu kadhaa waliosimama pale. Mmoja wao ameshikilia simu kana kwamba anapiga picha. Upande wa mbele kunayo miti na angani mawingu yametanda.

Mtu aliyesimama kwa mashua iliyoko kwenye maji, amevalia kofia na koti ya rangi nyekundu. Katika mashua kunayo mizigo zikiwemo bag na godoro. Kuna uwezekano mtu huyo anavukisha mizigo yake kutokana na mafuriko.

Chumba kilichosheheni vitu vingi, zikiwemo chupa na ndoo. Zote ni za rangi tofauti. Zinaonekana kupakiwa dawa ya asilia tayari kwa kuuzwa, kunayo pia michoro tofauti tofauti ya picha za watu.

Hospitalini kwa chumba cha kuwahudumia wagonjwa. Mgonjwa ni wa kiume, ameketi huku amepanua mdomo wake. Kando yake kunao madaktari wawili wa kike. Wawili hao wamevalia barakoa, na glovu nyeupe mikononi. Mmoja wao ameinua kidole juu.

Wanawake watatu, mmoja ameketi na wawili wamesimama. Wanaonekana kuwa katika zahanati. Aliyeketi chini anapewa chanjo na afisa anayeonekana kuwa daktari. Watatu hao wamevalia barakoa. Kando yao kuna chombo cha kubeba dawa cha rangi ya samawati.

Madaktari wawili wamevalia kabuti za manjano zilizofunika hadi kichwa. Wamejifunga barakoa spesheli za glasi. Mikononi wamevalia glovu nyekundu. Mmoja amefungua kifuniko cha tanki la takataka, na mwingine ameushika mtungi wa samawi, akionekana kuumimina uchafu katika tanki la takataka.

Sehemu inayoonekana kuwa ni kliniki maafisa wa afya wapo na mama aliyeshikilia mtoto ameketi. Mmoja wa maafisa hao anampa mtoto chanjo huku yule mama anatazama. Maafisa walioko upande wa nyuma wamevalia nguo za manjano ila nyuso zao hazionekani. Vilevile, kunaye mtu pembezoni ameketi pia naye haonekani vikamilifu.

Sehemu ya jengo lililoporomoka. Watu wengi wapo pale, kunao wale waliosimama juu ya sehemu iliyobaki ya jengo hilo. Upande wa chini kunao maafisa wa kitengo cha uokoaji, huku watu wengine wanakagua vifusi. Baadhi ya maafisa hao wamevalia kofia za kiusalama.

Mama aliyesimama kando ya mitungi iliyopangwa. Anaonekana kusubiri ili achote maji. Mazingira yanaashiria sehemu yenye ukame. Upande wa nyuma, kunao watoto wawili. Mmoja amesimama, na mwingine anaushika mtungi.

Hospitalini kwa chumba cha kuwalaza wagonjwa. Wagonjwa kadhaa wamelazwa. Mmoja wao amelala mguu wake umefungwa, mguu mwingine ameukunja. Kando yake kunaye mgonjwa mwingine aliyevalia kofia.

Sehemu ya mzunguko wa barabara. Sehemu hiyo ina maji mengi ya mafuriko. Kunayo magari ambayo yanaonekana kutatizika kupita katika barabara ile. Kunao mlingoti wenye taa ambayo inawaka. Kunayo miti yenye matawi mengi.

Huyu ni daktari amevalia magwanda meupe anazungumza na mama. Daktari ameketi naye pia mama huyo ameketi. Anaonekana kumweleza jambo ambalo linalohusu ugonjwa au hospitali. Nyuma yao kuna madaktari ambao pia wamevalia magwanda meupe wakiendelea na kazi.

Hospitalini katika chumba cha kutathmini wagonjwa. Kunao watu wawili daktari na mgonjwa. Mgonjwa huyo ni mzee aliyevalia kilemba na shati lenye mchirizi. Anaandaliwa na daktari ili aingizwe kwa mashine. Chumba hicho kimepakwa rangi nyeupe.